Bosi anasikia raha sana kwa vile amenunua gari mpya, ndio anaangalia angalia ama anataka kununua, kwa vile ukipata pesa ile siku ya kwanza kama unataka kununua gari lazima ufikirie. Mara uzunguke huko, mara hata upige magoti uangalie chini, engine ufungue uangalie.

Huu ni gari ambayo imebeba magari ndogondogo hapo, na inasafirisha kutoka bandarini hadi Kenya. Bandari iko yenyewe kule Mombasa ambaye magari zikiletwa kutoka ulaya zinafika hapo.

Huu ni pesa wa shilingi miatano ya Kenya. Naona pande moja imechorwa rais wetu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta na ile jumba ya parliament yani ambaye ni mbunge yetu.

Huu ni duka wa nyama ambaye wanauzanga nyama kwa bei za rejareja, kama mwenzetu alipokea nyama hizo akazikatakata na akaweka kwa mashini ambaye inasaaidie iyo ipate baridi ili isiharibike.

Hapo ni mtaa mdogo, ambaye iko jirani yetu. Kuna maduka nyingi za kuuza bidhaa za rejareja, inaonekana mwenzetu apo amefungua duka ndogo, na apo kando ana kuna ile pesa Mpesa ambaye watu wanaeza toa pesa ama wakiwa wanaweka.

Huu ni mkuu ama mkurungezi wa chuo fulani naona hapa ndio akamwita ile mwanafunzi moja ni kama alikuwa mwanafunzi bora zaidi ndio hapo alipewa karatasi yake vile alifanya mtihani ni kama alifaulu sana.

Hii ni bima ya wanyama, ni kama ukijisajili ni kama hiyo nyumba yako na wale waliolinda nyumbani wako mikononi mizuri ambayo haitaleta shida wala nini, ingine ikikosea ama ikuma mtu, hiyo bima italipa.

Huu ni aina ya Nissan matatu. Naona iko imesimama kando ya barabarani. Ni gari ya kibinafsi. huenda kuna mwenyewe amekuja kutembelea wazazi wake ndio akapaki kando.

Hii ni shilingi ya elfu pesa ya Kenya ambayo inatumika katika nchi yetuya Kenya. Hapo mwezetu ni kama anahesabu ni kama hiyo siku alituma alifurahia akapata kama elfu kumi hivi ndiyo elfu ishirini hivi kutoka jamaa fulani ama ile kazi alikuwa anafanya mshahara wake ilichelewa, hapo ndo alishikilia mkono hivi akafurahia.

Huu ni uuzaji wa gurudumu za gari . Hapo zimefika zikiwa nyingi. Mwenye anauza anatafuta riziki kutoka hizi bidhaa anazozileta.

Huu ni duka ambayo naitwa Yustina Milk. Naona kuna mrembo amejifungulia hii duka ambaye anaitwa Yustina. Hapo anapata maziwa kutoka wale wanaoleta ili awasambazie wale wateja wake.

Huyu ni mwanamume ambaye aliye mwahidi bibi yake , akiwa , akipata pesa ama ajira kubwa ,atamfurahisha akimnunulia gari. Ndo hapa wakati imefika ndo anapewa kifunguo ya gari ndo hio, ametekeleza haki yake.

Mwenzetu amebeba gari yake, inaonekana gari yake ilikua na shida fulani ya kimtambo ndo saa hii anaelekea apeleke mahali anapoweza kutengeneza.

Hapo ni duka enyewe ambayo iko kwa jiji ambaye inauza maziwa naona ni duka kubwa amabaye anapokea maziwa mingi kwa vile hiyo mtaa ni kama hakuna duka ingine naona jagi ya maziwa imewekwa nje ili wanunuaji waone kutoka mbali na kuna mchoro ya kuvutia macho imechorwa ile ya mziwa .

Hapo inaonekana kuna jumba ya biashara ambayo inajulikana na wenyeji ama wale wafuasi ama wanunuaji bidhaa, wamefika hapo kila wamezieka gari zao hapo chini ambaye ni parking za gari.

Hiyo ni mashine wa ATM , yaani automatic machine ambayo inatumika na wauzaji wa maziwa. Hii ni aina ya mtambo mzuri inawasaidia wateja sana wakiwa wanapima maziwa yao.

Hapo kuna soko ya matunda, matunda zikimepangwa zikikwa wale wakutoa shamba wameleta wakiwa wangojea wauzaji. Ni kama wamepanga vizuri wakiwa wanajitafutia ile kitoweo ya leo.

Huyu ni mzibabu anaishi hapo nje ya tauni ambaye ina tauni kidogo ambaye ana shamba kubwa hapo ndio ametengea wale wamekuja kumtembelea wakivuka wanaeza weka magari zao hapo.

huyu ni muuzaji wa mayai wa duka ya rejareja amechukua duka ya jumla akiwa amejitafutia riziki ,hii duka ina mayaai naona imejaa mayai

hii gari ni gari aina ya Nissan ambayo inabeba watu kama kumi na nne mwenyewe alisafiri ni kama amerudi kutoka safari ameiweka gari yake hapa kwa poti yake

Huduma ya Kenya ya kidijitali iliyobuniwa nchini Kenya na kampuni ya safaricom ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya fedha kuwa kurahisisha jinsi ya wananchi wanavyotuma pesa.

Hapo ni soko ambaye watu wakiamka asubuhi wanaenda kutafuta matunda ya kupika chakula aina mbalimbali hapa na inaonekana kuna matunda tofautitofauti kama ndizi, viazi na mteja ananunua matunda fulani.

Hapo ni barabara kubwa. Naona kumetulia. Hakuna watu wanaotembea. Magari tu zimepangwa. Hapa ni kama showroom mahali magari zinauzwa.

Hii ni duka ambaye anauza vitu reja reja naona hapa juu ni duka ambaye inauza maziwa ambaye unaweza tumia mashini ya kidigitali ambaye inatumia kadi ya GSP.

Hapo jamaa wetu ni kama alipata pesa ama amefurahia ni kama amepata pesa mzuri mahali fulani, ni kama amejitengea na akapata hiyo pesa kwa kazi ama alipewa na marafiki zake ama mama yake leo akamfurahisha akamwekea hiyo pesa mezani, sasa anasema leo iko sawa.

Huu ni Destiny Dairy Mills , naona hapa kuna kelele kidogo mlangoni ni kama hii mlinzi wetu hapo wa hii kiwanda walikosana na hawa jamaa.

Huu ni soko ndogo ambayo inakuwanga inauzwa matunda nyingi. Ni soko ya mboga na huwa inaletwa mboga nyingi. Huwa inafunguliwa asubuhi hadi wakati wa usiku. Ni soko ambaye inakuwanga na watu wengi sana.

Hii ni aina ya gari ya kisasa ambayo inaitwa Harrier hybrid, inaonekana mkubwa wetu ameweka gari yake hapo, kwa ile mahali anafaa, inafaa, inafaa kuwekwa, akiwa anangojea amalize shughuli zake akitoka.

Naona mwendeshaji baiskeli ametoka jijini kuelekea mtaa mdogo karibuni. Sasa ndo ili anunue bidhaa ama chakula kidogo cha kushikilia kwa wiki ama wiki mbili hivi kutoka hizi duka ndogondogo la reja reja.

Hii ni soko ya nguo ambayo wanunuzi wanakuja kununua, ni nguo ambaye imetumuka ambaye wale hawana uwezo zaidi wa kununua nguo mpya wanakuja hapa wakiwananunua. Na inasaidia sana wa maskini.

Hii ni gari ambaye zimefika bandarini. Ni kama meli ilitega karibuni. Hapo hizo magari za kifahari, mfanyibiashara alipoleta amezipanga hapo nje ili auze kwa wateja wake.

Huu ni bima ambaye inaitwa Britam ambaye ni bima ambaye inatumika sana mtaani ama mjini wetu huko Kenya. Ni bima yenyewe mzuri ambayo inapatia manufaa nyingi kwa wale wamejisajili katika hii bima.

Hapo wajamaa wamejifungulia mahali ya pa kuosha gari na magurudumu. Hapo ndo hivyo jamaa ameleta hizo magurdumu yake zikiwa chafu ili asafishiwe. Ndo huyu mwenzetu yuko katika ile harakati ya kufanya usafi.

Ni mwezetu amefungua ile duka yake ndogo za bei ya rejareja. Naona amefungua mapema sana asubuhi ni vile haonekani ni mtu wa kununua kitu ama watu wanaotembea barabarani.

Hawa ni mitambo wa kuunda magari kama kampuni ambayo inatengeneza mabasi kuna mstari umepangwa hizo mabasi zikiwa hali ya mtaratibu ya kumaliziwa zinandelea.

Hapa mwenzetu alikuja hapa kufanya mazishi, gari yake ameweka hapo njee akiwa anangoja mazishi iishe naona kutembelea kwa mwenzetu akionea mazishi ni muhimu sana ndio hapa akarauka akafika mapema.

Teknolojia hii imepata umaarufu mkubwa kutokana na uwezo wake ya kumpa mteja uhuru wa kununua kiasi chochote cha maziwa kuanzia nusu lita au hata robo.

Huu ni mwenzetu, wamejiadaa ili washerehekee katika mazishi ya mwenzao, ndio hapo wanaonekana mazishi ishatendeka wakiwa wanapumzika ili waanze safari yao ya kurudi nyumbani.

Hapa wadosi wetu washafika, washaacha gari kando na majadiliano kidogo inaelekea katika chini za hizo miti ni kama kuna huduma fulani ama usaizidi fulani ama maendeleo fulani ni kama watu wanaongelea mjadala.

Hapa kreti za nyanya zimekua tayari, zimetoka Kwa shamba zimepangwa, hapo naona zinataka kusafirishwa. Kuna mahali kuna soko wanangoja gari ama zishafika sokoni zimepangwa ili wauze.

Ni duka ndogo ya mfanyibiashara mmoja ,ni duka ambaye inauza vyakula ama chakula za bei ya rejareja ambaye inasaidia wale wanaoishi jiji hiyo ndogo.

Hapo ni kwa police station ambaye ni kambi ya polisi. Kuna magari ambaye hawatimizi vile sheria inavyotakikana. Wakipatikana huwa wanaletwa hapo ndo, unaona zinasimama. Kuna gari ya kifahari moja.

Hapa wateja wamefika mahali pa usaidizi wa Safaricom. Ni wale wanapeana mtandao wa internet na ile ya kuongea. Hapo ni kama wamekuja kutafuta usaidizi, kununua laini ya simu ama kutoa pesa hapa.

Huu ni jamaa wetu ambaye ni kama alipata kibarua kidogo mtaani. Leo amefaulu akapata elfu tatu pesa ya Kenya. Hii hapa ameshikilia kwa mkononi akiwa anaifurahia na anaonesha watu.

Mwenzetu leo alipoamka alipata zawadi kutoka rafiki yake wa kale. Naona aliletewa simu ya kisasa yenye hapo ameshikilia akaipiga picha akiwa anaonesha watu. Urafiki enyewe ni kitu muhimu sana.

Huu ni soko ndogo wa viatu. Hapa viatu aina mbalimbali za patikana. Enyewe wale wanatafuta hizii viatu wanazipata kwa bei nafuu. Ni soko bora zaidi kwa wale ambaye hawawezi wakanunua viatu mpya.

Hii ni Jubilee Insurance ambaye huwa inapatiana, ni bima nzuri ambayo inaweza saidia watu wengi sana. Enyewe ni bima nzuri ambayo huwa haisumbui kwa kulipa na kusaidia.

Hii ni pesa ambaye inatumika haap nchini Kenya ambaye ni pesa inaitwa shilingi elfu moja. Mwenzetu ni kama amejiwekea hapo iliionekane leo ana elfu mkononi, enyewe elfu si pesa kidogo.

Hiyo ni bima inayoitwa house insuranace , ni bima bora ambayo inayowasaidia wale ambao hawana uwezo wa kujijengea nyumba ama wakijenga hawana uwezo wa kujimalizia, hapo ndo bima insasaidia ili baadaye walipe polepole.

Huu ni duka ndogo wa maziwa naona kuna maziwa aina mbali mbali hapo kunamaziwa za fresh kuna zile za yorgurt na zingine hizo, inaonekana mtambo wa kutengeneza wanaishamazia duka ndogo ndogo kama ili wauzie wateja kwa bei za rejareja.

Hapo ni soko ambaye watu wengi huwa wanakuja wakiwa wananunua nguo ambaye ishatumika na imetoka kule Ughaibuni. Ni watu wanaipenda kwa vile hizi nguo zinapatikana kwa bei nafuu ambaye inaasilia watu wa chinichini wasio na uwezo wa kununua nguo za bei ghali.

Hii ni aina ya gari naona imefika hapo imesimamishwa hapo kando ya barabarani. Ni gari ambalo inaitwa Nissan inayobeba watu kumi na nane. Ni gari nzuri ambazo zinatumika kama matatu kama private vehicle ni kama inaogojea mwezake ama zao mwenye gari anakibilia nyumba anachukua kitu ama anakujia watu.

Mwenye gari amekuja hapo ili anunue mafuta kwa duka ya mafuta ama tanki ya mafuta, ni kama kifuniko iliharibika. Anasaidia kutengeneza hapo tena ameeka gari yake.

Huu ndoo duka kubwa ambaye wanauza magari za kifahari ndoo mwenyeji ni mfanyi biashara mkubwa ambaye anazileta gari kutoka ng'ambo ndoo zikishuka baharini ama bandarini zinaletwa hapo kwa duka.

Huu ni duka ndogo ya mwenzetu, ni kama amefanya bidii akachukua hizi viatu zimetumika ambaye ni bunda moja hivi, akijizichukua huwa anaziosha ndio anaendelea anaanza kuziuza. Yenyewe inananunuliwa na watu ambaye wako hali yao ya pesa iko chini kabisa.

Hapo kuna picha ambaye naona kuna watu watatu, mtoto, mama na baba. Ni kama mtoto amewekewa hapo kuna katuni ama picha fulani ambaye anamwonyesha ndio naona mtoto akiwa anafurahia.

Hii ni bima ambaye inasaidia wagonjwa wengi katika sekta ya wafanyikazi tofauti tofauti. Ambayo wakikua wagonjwa wakienda hoapitali wanatumia ile kadi yao inawalipia hiyo pesa ya wagonjwa na inasaidianga sana. Ni bima iliyo bora katika nchi yetu.

Huu ni muuzaji wa nguo kama bed sheet ama mtandio aina tofautitofauti. Naona amezimwaga chini bila kupanga. Hii ndio duka yake kidogo za bei rejareja za kuuzia wateja.

Huu ni duka wa magari, ambaye inajulikana kwa Kiingereza kama workshop. Naona magari zimewekwa hapo, zimekuwa zimesimama simama kando ya njia ya kuingilia na mlango. Naona wahudumu walienda kidogo kukula chakula cha jioni.

Hapo ni bima ambaye inajitangaza ya kwamba ile huduma yao inaeza patikana kupitia ukiwa kwa simu ama unatumia simu yako ya mkononi. Enyewe hii bima kila wanajitafutia soko nzuri.

Hapo kwenye hii picha yetu kuna duka ambayo inauza bidhaa ndogo ndogo za kirejareja ambaye inasaidia wenyeji wa hapo. Na hapo upande ule ingine naona mlango wake imechorwa Mpesa ambaye ni duka ambayo unawezaweka pesa ama unaweza toa kwa simu

Hapa ni soko ya wamama. Inaonekana kuna aina nyingi za mitumba zimepangwa hapo. Leo ni siku ya soko ni kama wamejiandaa ili waanze kuwaiwai riziki yao.

Jamaa amepokea mshahara wake akiwa ofisini mwake. Ni kama anafurahia akiwa ana hesabu noti za elfu elfu kwa furaha na bashasha. Hapo ndo anataka kujivijali.

Hii ni soko ndogo ambaye zinauza viatu ambaye ni nzuri sana na kuna nguo naona zimetumika hapo zinauzwa. Yenyewe inapatikanwa na bei ya reja reja na huwa inasaidia wale wako chini zaidi ambaye hawawezi kununua nguo mpya na viatu mpya.

Hii ni soko la mboga soko, soko ndogo ambalo linasaidiwa na wamama wamejipanga wakaeka aina mbalimbali ya matunda wakiwa wanajitafutia riziki nalo

Hili ni bodi ambaye inaonyesha sarafu vile inavyoenda duniani kwa vile sarafu ya leo na ile ya baada ya muda kama masaa tano haiwezi kuwa sawa. Inaendelea kuchange, hapa ni kama kuna mahali kuna biashara ya pesa inaendelea ,kuna sarafu ....

Huu ni duka za bei za rejareja, ambaye inauza nguo tofauti. Hapo inapatikana leso, madera za wanawake ama shati za vijana na watoto.

Hapo kuna senti ama shilingi pesa za Kenya ambaye ni kama shilingi kumi na shilingi ishirini nyingi. Naona mwenzetu amezimwaga hapo chini ili afanye hesabu ajue ako na ngapi.

Huyu ni soko ambao unajulikana katika mji mdogo wa jirani ambao hapo utazipata cerials ama vitu ndogo ndogo ambazo zinahitajika nyumbani mwetu kama maharagwe, mnazi, ndizi na chakula nyingine zote.

Huyu ni aina wa gari Toyota ambaye inaitwa Landcruiser V8 ambaye inatumika na wadosi wetu. Ni gari bora na ni gari iko na bei ya juu sana. Inatumika sana mtaani.

Pesa mezani, ni jamaa aliyepata pesa kidogo nafuu ile itamsaidia leo na kesho, akishawekelea juu ya mezani, si wajua pesa ni sabuni ya roho.

Hapo naona kuna wenzetu wamepanda juu wakiwa wanaangalia kwa umbali na hapo chini magari nyingi zimegeuzwa hapo naona wamewekwa kwa parking ni kama kuna sherehe fulani inaendelea ama wangeni wengi wamefika ili wahudhurie.

Naona ni soko ya mboga, hapa kuna matunda tofauti tofauti, kuna viazi na kadhalika. Hii ni soko ya mboga ambaye inasaidia watu, wateja wanakuja wananunua.

Hapo nni mbadarini ambaye meli ikileta magari zikitolewa zinapangwa moja kwa moja na ni kana mwenyewe ambaye angefaa kupokea hizi magari hawajafika.

Huu ni gari aina ndogo ambaye inatumika kama taxi mtaani kwetu, ni gari aina ya Vitz, anaye mwenyewe ni kama alikuja kutembelea dadake ama msichana yake anapoishi, amabaye anaishi mtaani huu, hapo ndio ame pack gari yake.

Huu ni gari ndogo aina ya Nissan ama Toyota. Kuna huyu mwenzetu aliahidi bibi yake ya kwamba akipata kandarasi fulani akifaulu atamnunulia gari. Naona hapo gari imefika na ashaweka kifunguo mlangoni akiwa ameenda kumwita bibi yake.

Hapo kuna mkebe, kuna paipai na kuna matunda aina mingi. Inaonekana hapo matunda zimekaa sana ikiwa zingine zimeharibika, hapo kuna ukosefu wa soko.

Huu ni duka ndogo ambayo anauza bidhaa nyingi kwa reja reja ambayo inasaidia wenyeji ambayo wanaishi hapo. Naona kuna duka picha ya Mpesa kwa mlango ni kama watu wanaezatoa pesa ama wakiwa wanaweka pesa kutumia wenzao.

Ni aina ya gari ambaye mdosi fulani ameweka mahali pa kujivinjari. Ni gari zile nzuri nzuri zenye zinapendwa sana na wafanyibiashara.

Hapa ni duka ambayo wanauza bidhaa ndogo ndogo ambaye wanajiji wananunua. Hapo naona biashara leo si nzuri mwenyeji na marafiki zake wakiwa wamejivijali wamekaa hapo nje.

Hii aina ya bima ambayo inaosaidia madhara mingi. Mtu akipata akiingia ajali kuna ya magari yako ama baiskeli yako ikichomeka ,hapo ndo inaweza kusaidia ila kununua ingine ama ikusaidie kitu fulani utafute ingine ya kutengeneza maisha.

Naona boss amefika ni kama anawalipa wafanyakazi ,wakati wao wa kulipwa ushafika. Kuna mteja ama mfanyakazi anapokea ile pesa ni kama hiyo ni cheti .Hiyo ni pesa ya Kenya ambaye ni elfu moja ,naona ni kama elfu nne tano hivi.

Huu ni pesa ambaye anatumika nchini yetu ambaye ni shilingi mia moja. Naona hapo juu ikona picha ya rais wetu mzee Jomo Kenyatta. Hii ndio inatumika bora zaidi kwa vile.

Hapo jamaa anangalia pesa kwa hasira, ni kama si vile aliyokuwa anahitaji

Huu ni bima ndogo ama bima nzuri ambaye inawapatia watu wa pikipiki pesa ambaye wanaweza kuchukua ili wanunue bodaboda na wakati ambaye wanaoffer msaidizi watawasaidia ili walipe polepole.

Huu ni soko ndogo ya wateja ambaye iko jijini humo. Hapo kuna vitu mbalimbali zinapatikana. Kama ni kamba, kama ni viatu, kama ni kiti ama meza inapatikana kwa bei nafuu.

Huu ni gari ndogo ambayo ilikuwa inatumika na wazee wetu wa kafe, hii gari kupatikana si rahisi naona huyu mwenzetu amezitunza mpaka inaonekana ni mpya.